Ndizi hizi ni mbichi na ni kama zinataka kuanguka juu zimeshakomaa. Ndizi hizi zinatumika kupika na unaeka supu na unaeza zieka ndo ziive ndo ukule, pia unaweza ziuza kwenye soko ndo upate pesa.

Mafuta ya maziwa hutumika kutengeneza siagi inayotumika kupika au kuandaa mikate, ya pili kutengeneza mpini, ya tatu kutengeneza krimu mwisho inatumika kama vipodozi kwa mfano kupakwa kwa ngozi ya nywele.

Baba huyu anataka kujuna ndizi Kwa shamba ambazo ni mpiji pado anaeza sichemusha ama kukula pia anawesa siweka Hadi sihive ndoo awesee kutumia amenyorosha mikono anataka kusitoa hii miti imefinjika na ni kama inataka kuanguka Kuna mbao imetumika kufanya isianguke.

Mwenye hili ng'ombe ashamkamua na ameweka maziwa hapo kando, ng'ombe hili imefungwa na inakunywa maji. Hapa ni kwenye analala ama kwenye anawekwa. Ng'ombe hili ni kubwa, ina rangi nyeupe na nyeusi.